Hii ni magari ambayo yanabebwa na trela kwa ajili ya kuuzwa. Inaonekana kuwa magari hayo ni mapya na yanaenda kuegeshwa ili yauzwe kwa wateja ambao wanazihitaji.

hapa kuna sokoni ambapo kuna bidhaa aina za bidhaa kadhaa kama vile viatu na nguo na pia kuna watu ambao wamekujakununua bidhaa hizo ambalo kuna mama kuna mama ambaye amevalia ya njano na sketi ya

Hapa naona gurudumu ya gari ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Na pia naona nyasi ambayo iko nyuma ya hiyo gari ambayo ni gari jeusi.

Ni pesa ,tunaona kuwa imewekwa katika, imewekwa pamoja na ni elfu moja Moja. Pesa inatusaidia pakubwa sana kwa kuwa inatufanya tupate mahitaji yetu za kila siku.

Hii ni sarafu ya shillingi ishirini na kumi ambayo imewekwa katika meza sarafu hii inatusaidia ili kununulia bidhaa ambazo ni za kujikimu na kujikidi katika familia yetu

Magari yameegeshwa katika uwanjani kuna watu ambao wamesimama huku wengine wameketi pia kunaashiria kuwa kuna sherehe inaendelea katika nyanja hili.

Huku ni sokoni ambapo kuna aina za batabata ambazo zinauzwa pia kuna mama ambaye amekuja kununua bidhaa zake huku kuna baba ambaye amesimama kando yake kumaanisha kuwa yeye ndiye muuzaji wa batabata

Huku ni mahali ambapo magari yameegeshwa kwa ajili ya kuuzwa inaonekana kuwa gari hii ina rangi tofauti tofauti na brand tofauti tofauti ambapo iwapo mtu unahitaji unaenda kuchagua gari ambayo umeipenda.

Hapa ni sokoni. Kuna mama ambao anauza machungwa na kuimuzia dada fulani machungwa. Kuna wateja wengi ambao wanatembea sokoni na bidhaa aina aina ambazo zinauzwa pale pale.

hapa ni duka ya viatu ambapo kuna aina tofauti tofauti ya viatu ya watu wakubwa na wale wadogo inaonekana kua ni sehemu ama ni soko ambalo viatu peke yake uuzwa.

Hili ni gari ambalo, hili ni trela ambalo linabeba gari ambalo linaenda kuegeshwa ili kuuzwa kwa wateja ambao wanahitaji kulinunua, inaonekana kuwa linabebwa katika barabarani hadi kunako hitajika.